Kitabu cha watoto cha ziada kimefunguliwa na juu yake kina picha mengi. Picha haya ni za katuni na zina rangi tofauti tofauti.

Ubao wa mbao umetumiwa kuandika maandishi mengi. Ubao huu ni wa rangi ya nyeupe na kalamu iliyotumiwa kuandika ni ya rangi ya buluu.

Uwanja wa uchezeaji. Una bebea uliopakwa rangi ya nyekundu na nyeupe. Nyuma yake kuna slidi iliyokuwa na rangi ya kijani. Kuna jengo nyuma yake iliyokuwa na msalaba juu yake.

Wanariadha wawili, wapo katika ukimbiaji. Wameshikana mkono, huku mmoja wao akitabasamu. Nyuma yao, watu wameketi na kuwatazama.

Silinda mbili za gesi zipo katika nyuma ya nyumba. Moja lina rangi ya machungwa na lingine lina rangi nyeupe. Kando yao, kuna kizimamoto ya rangi ya nyekundu.

Wanariadha wanne wamevalia mavazi rasmi za ukimbiaji. Wawili wamevaa kifumba macho usoni, huku wawili wengine wakiwashikilia na kuwasaidia.

Darasa iliyokuwa kavu. Ndani yake kuna dawati na viti vingi. Juu ya dawati moja kuna karatasi zilizopangwa juu yake.

Uwanja mdogo ulio na nyasi na majani ya rangi ya kijani. Kando yake kuna jengo za darasa zilizochorwa aina tofauti za wanyama. Kwa mfano ndovu na kangaruu.

Rafu inayokuwa na rangi nyeupe lina vitabu na faili vya rangi tofauti. Mbele yake kuna viti vya rangj kahawia.

Watu wenye ulemavu wamekalia shati nyekundu na suruali nyeusi wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu kila mmoja. Shati zao zina neno Kenya kwa rangi nyeupe.

Wakimbiaji wawili wa Kenya wameshikilia bendera ya Kenya nyuma yao, huku wamevalia mavazi rasmi za ukimbiaji, wametabasamu na kufurahi sana.

Chapisho cha saa kilichozungukwa na mafunzo na maagizo zinaonyesha jinsi ya kusoma saa. Chapisho hili lina rangi tofauti na michoro ya wanyama na wahusika wa katuni, zinalolifanya iwe mazuri kwa watoto.

Darasa lililo tupu, lina ukuta ya rangi ya kijani. Ina madawati mengi ambayo yana rangi ya kahawia huku dirisha lake kimefunguliwa.

Mlango wa rangi ya kahawia ina kichapishi cha rangi nyeupe ambayo imeandikwa maneno mengi kwa rangi mingi tofauti.

Bodi nyeupe iliyokuwa na maandishi tofauti. Maandishi haya, yameandikwa kwa rangi tofauti kila moja. Vipo maandishi mengi, yote ya kusaidia watu wawe wema katika jamii.

Kitabu cha ziada cha watoto kina picha tofauti ambazo zina rangi mingi, picha moja ni ya mwanamke akitandika kitanda, ingine ni ya familia wakiketi pamoja na kukula chakula.

Kitabu cha ziada cha lugha la Kifaransa ni cha Longhorn. Imechapishwa watoto watatu wakicheza mchezo wa kamba, mmoja akiruka katikati yao.

Kitabu cha ziada cha watoto. Kina picha za wanyama kwa mfano kiwavu na mamba. Pia kina namba za hesabu.

Chapisho ambacho kimeandikwa maneno, clay learn and grow together . Chapisho hili lina rangi tofauti na michoro ya wanyama na wahusika wa katuni linalilifanya iwe mazuri kwa watoto.

Kompyuta mbili vimewekwa juu ya meza ikiwa na vicharazio pamoja na viteuzi vyao. Kando yao, ni vitabu vilivyo vya ziada. Vimepangwa katika ofisi maalum.

Wakimbiaji wawili wakiwa kwenye njia ya kukimbia, moja anaonekana kuwa ameanguka chini na mwingine anamsaidia ili ainuke na kuendelea na ukimbizi.

Chumba rasmi ambacho ukuta wake umepakwa rangi ya kijani. Ndani kuna kompyuta nne ambazo zina vicharizi na viteuzi kila moja.

Ukurasa wa kitabu cha ziada cha Kiswahili. Kina picha ya lori, picha ya garimoshi na picha ya baiskeli iliyo na mwendeshaji wake.

Chapisho kubwa ambalo lina herufi za alfabeti. Chapisho hili lina rangi tofauti na michoro ya wanyama na wahusika wa katuni, zinaloifanya iwe mazuri kwa watoto.

Mwanariadha kwa jina ya Kimani, amefunikwa macho na anaongozwa na mwenzie. Nyuma yao kuna umati kubwa wa watu wanaoonekana kushangilia. Kando yao kuna mwanariadha mwingine, aliyebeba bendera ya nchi yake.

Msichana mrembo, ameketi katika mashua. Amevalia miwani kichwani na koti nyeusi. Ana nywele ya rangi ya kahawia na yupo, majini.

Mwanariadha aliyefunikwa macho. Amevalia nguo speshali za ukimbiaji. Anasaidiwa na mtu mwingine ambaye pia amevalia mavazi speshali za ukimbiaji.

Mwanariadha wa jinsia ya kiume amevalia mavazi maalum vya ukimbiaji. Shati yake nyekundu imeandikwa jina Kenya. Nyuma yake kuna majengo tofauti na miti mingi.

Ofisi fulani ambapo kompyuta vimepangwa juu ya meza. Kompyuta hivi ni vya rangi nyeusi. Viti vya plastiki pia vimepangwa katika ofisi hili.

Mtu aliyevalia nguo rasmi za mwendesha baiskeli, anaendesha baiskeli yake huku akiwa ni mlemavu kwa kuwa mguu moja unakosa. Nyuma yake kuna majani mengi na miti.

Gavana wa kitambo Mike Sonko ameketi katika kiti cha magurudumu na wengine nyuma yake na kando yake wakiwa wamevalia mavazi spesheli ya mchezo wa ndondi . Nyuma yao kuna mfuko wa kupiga.

Dawati vilivyo na meza kila mmoja, vya rangi ya kahawia. Vimepangwa vizuri katika darasa inayoonekana kuwa bila wanafunzi au watu wowote.

Wachezaji walio walemavu. Wanacheza mchezo wa soka. Wanatumia magongo ili kuwasaidia kusonga.

Uwanja wa mchezo ambalo lina vifaa mbili vya michezo moja yao ikiwa ni bembea nyuma yake kuna jengo ambalo lina rangi ya kahawia.

Mlango wa jengo ambalo lina rangi ya nyekundu, mpini wake ni wa rangi ya dhahabu, kando yake kuna nguzo ya rangi nyeusi na majani ya rangi ya kijani.

Vitabu vingi vya kiada vya Longhorn Publishers, vimeekwa juu ya meza nyeupe na rangi ya kahawia. Kando yake, kuna kiti cha plastiki, ya rangi nyeupe, iliyokuwa na chaja fulani, ya rangi nyeusi